Chupa maalumu inayowekwa katika kifungashio chenye rangi nyeupe, bluu na nyekundu na picha ya mbwa na paka mdogo pamoja na maandishi yanayo someka ''BIOLINE'' ni mfano wa dawa zinazopatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kama kinga ya tiba za mifugo inayo rahisisha afya na ustawi wao.

Chupa maalumu iliyobeba rangi nyeukundu, ya bluu na nyekundu na maandishi yanayosomeka “Bioline” na picha ya mbwa pamoja na paka, ni mfano wa dawa zinazopatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizo hutumika kama tiba na kinga kwa ajili ya wanyama ili kulinda afya na ustawi wao.

Vifungashio mbalimbali na chupa zikiwa zimepangwa vizuri katika rafu nyeupe, ni mfano wa dawa zinazopatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizo hutumika kama kinga na tiba kwa ajili ya wanyama pia hutumika shambani kwa ajili ya kukuzia mazao na kutoa mazao yaliyo bora.

Kifungashio chenye rangi ya bluu na kijani na maandishi na maandishi yanayosomeka "STREXIA", na picha ya kuku wakiwa katika umri mkubwa na mdogo, ni mfano wa dawa zinazopatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya mifugo kwa ajili ya kuimarisha afya na ustawi wao.

Chupa mbalimbali zenye ukubwa tofauti, zimepangwa vizuri katika rafu ndani ya duka la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama, na kusaidia afya na ustawi wao wapate kuendelea vizuri.

Chupa ya rangi nyeupe, nyekundu na kijani yenye maandishi yanayosomeka taktiki ni mfano wa dawa zinazopatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hizi hutumika kama kinga na tiba kwa wanyama kwa ajili ya kuboresha afya na ustawi wao.

Kifungashio chenye rangi nyekundu na njano, na picha ya ng’ombe na maandishi yanayosomeka "kosamiti", ni mfano wa dawa zinazopatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hizi hutumika kama kinga na dawa za mifugo ili kuimarisha afya na ustawi wao.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

Chupa maalumu iliyobandikwa kasha ya kijani na maandishi yanayosomeka "ESIENIJI VAKSI" ni mfano wa dawa zinazopatikana katika maduka ya pembe jeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hizi hutumika kama kinga na tiba kwa ajili wa wanyama ili kuimarisha afya na ustawi wao.

Wahudumu katika duka la pembejeo za kilimo wamesimama pembeni ya mifuko ya mbolea zilizopangwa katika mifuko tofauti tofauti, mbolea hizi hutumika kuongeza rutuba kwenye udongo na kusaidia ukuaji wa mimea hivyo kuleta mavuno mengi na yenye ubora.

Kifungashio chenye rangi nyeupe na zambarau na picha ya mnyama kama mbwa na paka na maandishi yanayosomeka 'good healthy', ni mfano wa dawa zinazopatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hizi hutumika kwaajili ya kuimarisha afya ya mifugo na ustawi wao.

Kifungashio chenye rangi ya njano na nyekundu na maandishi yanayosomeka "tretoxy" na picha ya kuku mdogo, ni mfano wa dawa zinazopatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hizo hutumika kama kinga na tiba ya mifugo ili kuimarisha afya na ustawi wao.

Mfuko wa mbolea wa rangi nyeupe wenye maandishi yanayo someka ''AgriFlora'' mbolea hizi hutumika kuongeza rutuba kwenye udongo na kusaidia ukuaji wa mimea hivyo kuleta mavuno mengi na yenye ubora.

Kifungashio cha rangi nyeupe chenye maandishi yanayosomeka "forsite" na picha ya mbwa mwenye rangi nyeupe na nyeusi, huu ni mfano wa dawa zinazopatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hizi hutumika kama tiba na kinga ya wanyama kwa ajili ya kuhakikisha afya na ustawi wao.

Chupa ya rangi ya kahawia yenye maandishi yanayosomeka ''EX-KUPE'' na picha ya ng'ombe ni mfano wa dawa zinazo patikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hizo hutumika kama kinga na tiba za wanyama ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Kifungashio na chupa vyenye rangi nyeupe na bluu na maandishi yanayosomeka ''Ampiclox'' ni mfano wa dawa zinazopatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizo hutumika kama kinga na tiba ya mifugo ili kuimarisha afya na ustawi wao.

Vifungashio na chupa mbalimbali, vimepangwa vizuri katika rafu yenye rangi nyeupe. Huu ni mfano wa dawa zinazopatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kama tiba na kinga ya wanyama, inayohakikisha afya na ustawi wao.

Vifungashio na chupa za aina mbalimbali zimepangwa vizuri katika rafu nyeupe katika duka la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, mahali hapa ni muhimu kwa wakulima kwani hujipatia dawa kwaajili ya kuongeza mazao shambani na kulinda afya za mifugo yao.

Vifungashio tofauti vyenye maandishi yanayosomeka ''bio fix'' na picha ya nafaka mbalimbali, zimepangwa vizuri dukani vikiwa ni aina ya pembejeo bora za kilimo. Aina hii ya chanjo ya viumbe hai inatumika kuongeza rutuba ya udongo na kuboresha ukuaji wa mazao.

Kifungashio chenye rangi nyeupe na bluu na picha ya wanyama kama ng’ombe na maandishi yanayosomeka "nimonac", ni mfano wa dawa zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kinga na tiba, ili kuimarisha afya za wanyama.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

Mhudumu wa jinsia ya kiume akiwa amesimama mbele ya duka lililopangwa vizuri vifungashio mbalimbali, ikiwa ni mifano ya dawa zinazopatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, mahali hapa ni muhimu kwa wakulima kwani hujipatia bidhaa mbalimbali zinazowezesha mazao yao kukua vizuri na kulinda afya ya mifugo yao.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

Chupa na vifungashio mbalimbali vikiwa vimepangwa vizuri katika rafu yenye rangi nyeupe na mlango wa kioo, mahali hapa ni muhimu kwa wakulima kwa ajili ya kujipatia pembejeo mbalimbali za kilimo zinazosaidia mifugo na wanyama pia kuongeza mazao mashambani mwao.

Kifungashio chenye rangi nyeupe na nyekundu na maandishi yanayosomeka "nexguard" na picha ya mbwa, ni mfano wa dawa zinazopatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hii hutumika kama kinga na tiba ya wanyama kwa ajili ya kuboresha afya yao.

Kifungashio na chupa vyenye rangi nyeupe na kijani na maandishi yanayo someka "natural antibiotic" ina picha ya mbwa na nyau, ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama na huonyesha umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa nija bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Kifungashio chenye rangi nyeupe na maandishi yanayosomeka "cocciprol", pamoja na picha ya kuku ni mfano wa dawa zinazopatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizo hutumika kama kinga na tiba kwa ajili ya afya ya mifugo.

Vifungashio vya aina mbalimbali zikiwemo na chupa vimepangwa vizuri katika rafu zilizopo nyuma ya muhudumu na mteja waliosimama katika duka la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, huku muhudumu akimuuzia mteja mbolea za kisasa zinazoenda kukuza mazao na kuongeza ubora katika kilimo.

Chupa ya rangi nyeupe yenye maandishi yanayosomeka 'spotion' ni mfano wa dawa zinazopatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo ni dawa za kimifugo, dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya wanyama kwaajili ya kuboresha afya na ustawi wao.

Muuzaji wa jinsia ya kike akiwa amesimama mbele ya rafu zilizopangwa vizuri vifungashio na chupa mbalimbali ikiwa ni mifano ya dawa zinazopatikana kwa ajili ya mimea na mifugo. Mahali hapa ni muhimu kwa wakulima kwani hujipatia pembejeo bora zinazosaidia mifugo yao na mazao yao shambani.

Vifungashio na chupa vyenye rangi nyekundu na kijani, picha za wanyama, paka na mbwa na maandishi yasomekayo "pet fever go" ni mfano wa dawa zinazopatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na mifugo. Dawa hizi hutumika kwa wanyama kwa ajili kuimarisha afya zao.

Wakulima wa jinsia ya kiume, wamesimama katika shamba lililozungukwa na mimea mingi ya ranig ya kijani kibichi, huku mti uliosheheni matunda ya rangi nyekundu wakiwa wameshikilia, wanaonekana wakijadili namna ya kusafirisha mazao haya, na kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza na kupata kipato.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

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa amesimama katika shamba lenye mimea ya mahindi iliyostawi vizuri ya kijani kibichi, yakiwa tayari yameanza kuchipua kutoka kwenye masuke, mkulima amesimama katikati ya shamba hilo akiwa ameshikilia mahindi ambayo tayari yatavunwa na kupelekwa sokoni kwaajili ya kuuzwa na mkulima kujipatia kipato.

Wakulima wakiwa shambani wakiendelea na zoezi la kuvuna viazi mviringo na kuvikusanya eneo moja tayari kwa ajili ya kuvifungasha vizuri na kuvisafirisha ili kupelekwa sokoni na kuuzwa, zao hili muhimu la biashara huwapatia wakulima kipato kwa ajili kuendesha maisha yao ya kila siku.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume wamesimama shambani wakiwa wameshika nyanya za kijani ambazo hazijaiva, wakionekana kujadiliana kwa makini, wamezungukwa na mimea ya nyanya iliyostawi vizuri ikionyesha kazi na bidii katika kilimo, mazao haya hukusanywa na kupelekwa kwa ajili ya kuuzwa ili kumpatia kipato.

Wakulima wa jinsia mbalimbali wakiwa wameinama, wakiendelea kuvuna mazao aina ya viazi mviringo, katika shamba lililosheheni majani mengi ya rangi ya kijani kibichi. Wanavuna zao hili muhimu la biashara tayari kwa ajili ya kulipeleka sokoni na kuuzwa ili kujipatia kipato.

Zao la kahawa likiwa shambani tayari limestawi vizuri katika miti ya rangi ya kijani kibichi, matunda mengine yakiwa ya njano, mekundu na ya kijani ambayo huja kukusanywa na kuuzwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya wakulima kujipatia kipato.

Mipapai iliyomea vizuri, matunda mengi aina ya mapapai imepangwa katika mpangilio mzuri wa mistari iliyonyooka, mazao haya muhimu huvunwa na kukusanywa na kusafirishwa kupelekwa sokoni kama zao muhimu la biashara, linaloendwa kuuzwa kwaajili ya matunda na juisi kwa wateja.

Mkulima wa jinsia ya kike, amejitwisha kichwani furushi kubwa alilojaza mahindi mengi baada ya kuwavuna, na mengine akiwa ameanika juani ili yaweze kukaushwa. Huku nyuma yake kukiwa na shamba kubwa lililosheheni miche mingi ya rangi ya kijani kibichi ya mahindi. Taswira hii inaakisi zao muhimu la biashara linaloenda kuuzwa sokoni na kumpatia mkulima kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa ameinama katika shamba la miche ya nyanya iliyopandwa katika mifuko maalumu iliyowekewa udongo wenye rutuba. Mazao haya hukusanywa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa na mkulima kujipatia kipato kwa ajili ya kuendesha maisha yake.

Mkulima wa jinsia ya kiume ametoka katika shamba lililosheheni mimea ya kijani kibichi lililostawi vizuri huku amebeba toroli, alilolijaza mazao aina ya pilipili za rangi mbalimbali nyekundu kijani na njano tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni na kuuza.

Bustani ndogo yenye mbogamboga na matunda ya aina mbalimbali imejaa rangi za kupendeza za kijani kibichi, huku mkulima akitunza kwa uangalifu ili kuhakikisha mazao haya bora na safi yanapatikana kwa ajili ya kuuza sokoni na kujipatia kipato.

Wakulima wa jinsia ya kiume wakiwa wanapakia zao aina ya mahindi katika magunia maalumu baada ya kuvuna katika shamba kubwa lililosheheni miche mingi ya rangi ya kijani kibichi inayo onyesha juhudi zilizotumika katika kukuza shamba hili. Mazao haya muhimu ya biashara hupelekwa sokoni na kuuzwa na kumpatia mkulima kipato.

Mazao aina ya nyanyachungu yamemea vizuri katika miti ya kijani kibichi, iliyopangwa kwa mpangilio mzuri, mazao haya hukusanywa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, kama zao muhimu la biashara linalowapatia wakulima kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa anapakia mahindi mengi katika mifuko mikubwa kukaushwa vizuri. Pembeni kukiwa na gari maalumu tayari kwa kupakia mazao hayo na kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza kama zao la biashara na lenye thamani.

Mkulima wa jinsia ya kike akiwa anachambua zao aina la kahawa akizitenga vizuri zilizonyekundu, za kijani na ambazo ni mbichi tayari kwa ajili ya kufungasha zao hili muhimu la biashara na kupeleka sokoni ili auze na kujipatia kipato.

Mkulima akiwa ametoka kuvuna mkungu mkubwa wa ndizi uliosheheni ndizi za ranig ya kijani na zinakomaa vizuri, mazingira yanaakisi afya nzuri ya mimea na ndizi hizi hutumikakama zao la biashara linalovunwa, na kusafirishwa kwenda sokoni kuuzwa ili mkulima ajipatie kipato.

Mananasi yamevunwa na wakulima na yamewekwa katika gari ambalo mkulima wa jinsia ya kike amesimama mbele yake, mananasi haya hupelekwa sokoni na kuuzwa kama zao la biashara lenye faida kubwa na kuwasaidia wakulima kupata kipato.

Mkulima wa jinsia ya kike akiwa amesimama katika shamba kubwa lililosheni majani ya rangi ya kijani kibichi, yanayoashiria ubora wa mazao hayo ya tangawizi yaliyovunwa kutoka katika shamba hili. Zao hili muhimu la biashara hupelekwa sokoni na kuuzwa kwa ajili ya mkulima kujipatia kipato.

Mipapai iliyokomaa ikiwa na matunda mengi, imepangwa kwa mistari mizuri shambani, ikiwa ni matokeo na juhudi za wakulima waliotunza shamba kwa muda mrefu ili kuhakikisha zao hili muhimu la biashara linakua kwa ufasaha na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wa jinsia mbalimbali wakiwa wamejitwisha ndoa kichwani zilizojaa zao aina ya kahawa, na kulimwaga ardhini tayari kwaajili ya kukaushwa na kuchambuliwa, ili kupelekwa sokoni na kuuzwa kama zao muhimu la biashara linalowapatia wakulima kipato.

Kilimo cha mseto kinaendelea katika shamba kubwa lenye mazao mengi ya mahindi na matikimaji. Mazao haya muhimu ya biashara, mkulima huyakusanya na kupeleka sokoni kwa ajili ya kuyauza na kujipatia kipato cha kuendesha maisha yake ya kila siku.

Bustani ndogo yenye mbogamboga na matunda aya aina mbalimbali imejaa rangi za kupendeza za kijani kibichi, huku mkulima akitunza kwa uangalifu ili kuhakikisha mazao bora na safi yanapatikana kwa ajili ya kwenda kuuza sokoni, na kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa amechuchumaa katika shamba lililosheheni miche mingi ya rangi ya kijani kibichi iliyobeba matunda aina ya nyanya ikiwa bado haijaiva na yenye rangi za kijani, ameshikilia nyanya hizi kuonyesha ni zao muhimu la biashara linalopelekwa sokoni kwaajili ya kuuzwa na kumpatia kipato.

Shamba kubwa lililo sheheni miche mingi ya ranyi ya kijani kibichi limepandwa vizuri mimea ya minyanya ambayo imeota kwa hali ya juu ,nyanya hizi nizakijani bad hazija iva vzuri nyanya hizi hukusanywa kama zao muhimu la biashara na kupelekwa sokoni kwaajili ya kuuzwa ili kuongeza kipato.

Mazao aina ya vitunguu maji yamevunwa vizuri na kuwekwa shambani tayari kwa ajili ya kukusanywa na kupelekwa sokoni ili kuuzwa na wakulima wajipatie kipato. Shamba lina arangi ya kijani kibichi iliyostawi vizuri linaloashiria kazi na juhudi za wakulima walizoziweka katika shamba hili ili kuongeza kipato na uchumi wao.

Mkulima wa jinsia ya kiume amesimama katika shamba kubwa lililosheheni miche mingi ya mananasi, huku akiwa ameshika mkononi mananasi makubwa yenye afya nzuri, mazao haya ya mimea ya biashara hupelekwa sokoni na kisha kuuzwa kwa ajili ya wakulima kujipatia kipato.

Shamba la kisasa lililopandwa vizuri mimea katika mistari iloyonyooka, mimea ya rangi ya kijani kibichi inayotoa matunda ya rangi ya njano rangi nyekundu inayofahamika kama pilipili. Mazao haya hupelekwa sokoni na kuuzwa kama zao muhimu la biashara.

Wakulima baada ya kuvuna mazao aina ya nyanya na kuyapanga vizuri katika matenga maalumu, tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni. Zao hili muhimu la biashara, huuzwa sokoni na kuwapatia wakulima kipato kinachowasaidia kuendesha maisha yao ya kila siku.

Mazao aina ya vitunguu maji, yamepangwa vizuri katika shamba, baada ya kuvunwa, tayari kwa ajili ya kupakiwa na kusafirishwa kupelekwa sokoni na kuuzwa, kama zao muhimu la biashara, linalowasaidia wakulima kupata kipato, kwa ajili ya kuendesha maisha yao ya kila siku.

Vitunguu vimetandazwa kwa wingi juu ya ardhi kavu vikikaushwa baada ya kuvunwa tayari kuuzwa sokoni, mandhari hii inaakisi zao hili la biashara likiwa katika hatua ya maandalizi ya soko likiwa ni chanzo muhimu ya kipato kwa ajili ya wakulima.

Bustani ndogo yenye mbogamboga za rangi mbalimbali imejaa rangi za kupendeza za kijani kibichi, huku mkulima akitunza kwa uangalifu ili kuhakikisha mazao bora na safi kwa matumizi ya kila siku, na mengine kwa ajili ya kuuza na kujipatia kipato.

Zao aina ya pilipili hoho, yamepangwa vizuri katika matenga baada ya kuvunwa katika shamba kubwa na la kisasa, lililomea rangi ya kijani kibichi, mazao haya hukusanywa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, na kumpatia mkulima kipato kinachosaidia kuendesha maisha yake.

Nyanya nyingi zilizoiva vizuri za rangi nyekundu na nyingine zikiwa bado za kijani, zimepandwa vizuri katika shamba lenye kijani kibichi. Zao hili muhimu la biashara hukusanywa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa na mkulima kijipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kike akiwa ameshikilia kikapu na akiwa kwenye shamba lenye miche mingi ya nyanya, zilizoiva vizuri na zingine bado zikiwa za rangi ya kijani, tayari kwa ajili ya kuzivuna na kuzipeleka sokoni aweze kuziuza na kujipatia kipato.

Wakulima wa jinsia ya kiume, wakiwa wameketi na kuchambua mahindi yaliyokaushwa vizuri juani, tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa. Zao hili muhimu la biashara, huuzwa na kuwapatia wakulima kipato kingi, kwani ni zao lenye thamani kubwa katika soko la ndani na nje ya nchi.

Mikungu mikubwa ya ndizi iliyotoka shambani, imepangwa chini kwa mpangilio mzuri, wakulima wakiwa wanaratibu upangaji wake, huku wengine wamekaa pembeni wakipumzika baada ya kazi wakijiandaa kuisafirisha kwenda sokoni kama zao muhimu la biashara na lenye thamani

Wakulima wa jinsia ya kiume wakiwa wamesimama mbele ya mikungu mingi ya ndizi iliyopangwa vizuri chini, baada ya kuvunwa katika shamba kubwa la migomba. Mikungu hii husafirisha na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa kama zao muhimu la biashara linaloenda kufanyika kama chakula.

Mananasi yamevunwa na mkulima na kuwekwa kwenye kikapu maalumu, tayari kwa kupelekwa sokoni, huku shamba likiwa limestawi vizuri, likiwa na matawi ya kijani kibichi yanayoashilia afya bora ya mimea, mananasi haya ni zao la biashara lenye faida kubwa kwa wakulima, linalochangia pato la kaya na taifa.

Mazao aina ya viazi mviringo yakiwa yamepakiwa vizuri katika magunia makubwa ya rangi nyeupe na kufungashwa vizuri, tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni, zao hili muhimu la biashara huuzwa na kumpa mkulima kipato kinachomsaidia katika kuendesha maisha yake ya kila siku.

Shamba lililosheheni mimea mingi ya kijani kibichi, huku mazao aina ya nyanya yakiwa yameshavunwa tayari na wakulima na kuwekwa katika matenga maalumu, mazao haya yanasubiri usafiri kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa kama zao muhimu la biashara.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa ameinama na kukagua majani yaliyoko shambani tayari kwa ajili ya kuhakikisha yanapata unyevuunyevu bora kutoka katika mipira iliyopitishwa shambani hapo mazao haya hukuwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa kama zao muhimu ya biashara.

Mkulima wa jinsia ya kike akiwa amesimama mbele ya mazao ya mahindi yaliyovunwa vizuri na kukaushwa juani, huku shamba likiwa limesheheni miche mirefu ya mahindi yaliyokauka, mazao haya huwekwa sokoni na kuuzwa kwa ajili ya chakula ili mkulima ajipatie kipato.

Wakulima wakiwa wanapakia mazao aina ya mahindi katika mifuko meupe baada ya mavuno ya uhakika kutoka katika shamba lililosheheni mazao ya kijani kibichi ya mahindi, mazao haya hukusanywa na kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili kuuzwa.

Mkono ukiwa umeshika zao aina ya tango lililomea vizuri katika shamba kubwa lenye miche mingi na mazao ya matango. Zao hili muhimu la biashara hutumika na wakulima kuuza ma kupeleka sokoni kwaajili ya kujipatia kipato cha kuendesha maisha yake ya kilasiku

Miche ya rangi ya kijani kibichi ikiwa imetoa nyanya zilizoiva vizuri na nyingine zikiwa bado za rangi ya kijani katika udongo wenye rutuba, zao hili la biashara hutumiwa na wakulima kuuza ili waweze kujipatia kipato cha kuendesha maisha yao.

Wakulima wakiwa wamesimama katika shamba lenye mimea iliyostawi vizuri miche ya nyanya iliyopandwa kwenye mifuko yenye udongo wenye rutuba. Nyanya hizi zimestawi vizuri ikiwa ni zao la biashara zinazoenda kuuzwa sokoni kwa ajili kuwapatia wakulima kipato.

Shamba kubwa likiwa limesheheni mifuko mbalimbali iliyopangwa mazao ya vitunguu yaliyowekwa vizuri tayari kwaajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni ili yauzwe, mazao haya huuzwa na wakulima kujipatia kipato kinachowezesha kuendesha maisha yao ya kila siku.

Kilimo cha mazao aina ya nyanya kikiendelea kwa ustadi kupitia shamba kubwa lililosheheni miche hii ya rangi ya kijani kibichi, nyanya hizi zikikomaa wakulima huziuza sokoni kwa ajili ya kujipatia kipato.

Shamba la migomba lililoenea kwenye eneo kubwa, likiwa limeota kwa mpangilio mzuri na limebeba mikungu mikubwa ya ndizi ya kijani zilizokomaa; mazingira yanaaksi afya nzuri ya mimea ya ndizi hizi, hutumika kama zao la biashara linalovunwa na kusafirishwa kwenda sokoni kuuzwa ili mkulima ajipatie kipato.

Mkulima wa jinsia ya kike, akiwa amechuchumaa shambani baada ya mavuno ya viazi mviringo, vilivyosheheni vizuri na vina ukubwa tofauti, tayari kwa ajili ya kuvipakia katika mifuko maalumu na kuvipeleka sokoni, kwa ajili ya kuuza na kujipatia kipato.

Wakulima baada ya kuvuna mazao yao aina ya ndizi zilizokomaa vizuri na kusheheni rangi ya kijani, wanapakia katika matenga maalumu yaliyoko juu ya gari, tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni, ili ziweze kuuzwa na kuwapatia wakulima kipato.

Shamba la migomba limeenea kwenye eneo kubwa likiwa limeota kwa mpangilio mzuri na yamebeba mikungu mikubwa ya ndizi za kijani zilizokomaa. Mazingira yanaakisi afya nzuri ya mimea na ndizi hizo hutumika kama zao la biashara inayovunwa na kusafirishwa kwenda sokoni ili kuuzwa na wakulima kujipatia kipato.

Bwana shamba akiwa anahudumia shamba la minyanya lenye miche ya kijani kibichi iliyokomaa vizuri tayari kwa ajili ya kuvuna nyanya hizi na kupeleka sokoni ili aweze kuuza. Nyanya zimemea kwa wingi na zimekaa na rangi ya kijani inayoakisi matunzo ya mkulima. Shamba hili linampatia mkulima kipato ili aweze kuishi.

Shambani mahindi yamesambazwa chini ya jua ili yakauke vizuri, huku mkulima akiendelea kuyapakia kwenye magunia kwa umakini tayari kuyasafirisha kama zao la biashara kwenda sokoni na maeneo mengine kwa ajili ya kilimo.

Mkulima akiwa amechuchumaa katika shamba kubwa lililosheheni mimea ya rangi ya kijani kibichi, akiwa ameshikila tunda aina ya tikitiki maji lililostawi vizuri na mengine akiwa ameweka chini, tayari kwa ajili ya kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuza na kujipatia kipato.

Mkulima akiwa ameshikilia zao kubwa aina ya tango likiwa katika mti, likiwa limestawi vizuri na lenye mazao mengi ya matango, mazao haya hukusanywa na mkulima na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuyauza ili aweze kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume, akiwa amesimama mbele ya shamba la mahindi yaliyokuwa na kustawi vizuri, na kusheheni rangi ya kijani kibichi, huku akiwa anavuna mahindi aliyoyapanga vizuri chini, baada ya kutoka katika mashina hayo. Zao hili muhimu la biashara, huenda kuuzwa sokoni na kumpatia mkulima kipato.

Mkulima akiwa katika shamba lililosheheni miche mingi ya rangi ya kijani na nyanya zilizoiva na nyingine zikiwa bado, huku akiwa amebeba kikapu maalum cha rangi ya njano akiendelea kuvuna mazao haya muhimu ya biashara kwa ajili ya kuyapeleka sokoni na kuyauza.

Wakulima wakiendelea kuvuna mazao ya nyanya na kupakia katika ndoo tayari kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka sokoni kwa ajili ya kuweza kuuza, zao hili muhimu la biashara huwapatia kipato kwa ajili ya maisha yao ya kila siku.

Wakulima wakiwa wameinama, wakiendelea kuvuna zao aina ya viazi mviringo kutoka katika udongo wenye rutuba, mazao haya huvunwa na kukusanywa pamoja na kusafirishwa hadi sokoni ili yaweze kuuzwa na kujipatia kipato.

Kundi la wakulima wakichambua kwa makini zao aina ya kahawa, zilizoiva za kijani na nyekundu wakitenganisha zile zilizo bora zaidi kwa ajili ya soko. Kazi hii ya mikono inaonesha umakini na thamani wa zao hilo la biashara, tayari kupelekwa sokoni na kuuzwa kwa ajili ya wakulima kujipatia kipato.

Wakulima baada ya kuvuna zao aina ya viazi mviringo na kuvipanga vizuri katika magunia meupe tayari kwa ajili ya kuyasafirisha na kupeleka sokoni ili wauze. Zao hili muhimu la biashara huwaongezea wakulima kipato kwani ni zao linalotegemewa na watu wengi katika chakula cha kila siku.

Mipapai imekomaa ikiwa na matunda mengi imepangwa kwa mistari mizuri shambani, ikiwa ni matokeo na juhudi za wakulima waliotunza shamba hilo kwa umakini mkubwa, ili kuhakikisha uzalishaji mzuri wa mazoo bora kwa ajili ya matumizi ya sokoni wanapoenda kuuza na kujipatia kipato.

Wakulima wamepanda mimea midogo kwa mistari, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa unasambaza vizuri kwenye udongo wa shamba. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuhifadhi unyevu na kuongeza uzalishaji.

Mipapai imekomaa ikiwa na matunda mengi imepangwa kwa mistari mizuri shambani ikiwa ni matokeo na juhudi za wakulima waliotunza shamba hilo kwa umakini mkubwa, ili kuhakikisha uzalishaji mzuri wa mazao bora kwa matumizi binafsi au ya biashara.

Wakulima wawili wa kiume wamechuchumaa shambani, wameshikilia nyanya za kijani ambazo bado hazijaiva, wakionekana kujadiliana kwa makini. Wamezungukwa na mimea ya nyanya iliyopangwa kwa ustadi, ikionesha kazi ya bidii na umakini katika kilimo. Mazingira ya shamba ni safi na ya kijani kibichi, yakidhihirisha juhudi za wakulima katika kuhakikisha mavuno bora.

Nyanya zimepangwa kwenye matenga mengi baada ya kuvunwa, huku wakulima wamekaa pembeni wakipumzika na kufurahia matokeo ya kazi yao ya kilimo; wakijivunia mavuno bora yenye ubora wa hali ya juu yanayoenda kutumika kama chakula au mazao ya biashara.

Mazao aina ya maparachichi, yamepangwa vizuri kwenye matenga mengi baada ya kuvunwa, huku wakulima wakiwa pembeni wakipumzika na kufurahiya matokeo ya kazi yao ya kilimo, wakijivunia mavuno bora na yenye ubora wa hali ya juu.

Wakulima waliovalia mavazi ya kijani na nyekundu wakiwa shambani wakiendelea kuvuna mazao aina ya maparachichi na kuweka katika makapu maalumu; shamba hili limesheheni rangi ya kijani kibichi inayoashiria juhudi za wakulima hao katika kulima shamba hili, kwa ajili ya kutoa mazao yenye ubora.

Mkulima wa jinsia ya kiume, akiendelea kukagua shamba lililosheheni mimea midogo ya rangi ya kijani kibichi; huku mabomba ya umwagiliaji yakiwa yamepitishwa katikati ya mimea hii. Mkulima huyu anajivunia kazi bora aliyofanya katika kuotesha shamba hili, ambalo linakuja kumpatia mazao yanayotumika kwa ajili ya chakula au biashara.

Mazao aina ya viazi vitamu vimepangwa vizuri katika matenga mengi baada ya kuvunwa. Huku wakulima wakiendelea kukusanya mazao haya na kufurahia matokeo ya kazi yao ya kilimo, wakijivunia mavuno bora na yenye ubora wa hali ya juu.

Wakulima wamepanda mimea midogo kwa mistari ndani ya shamba kubwa huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa unasambaza vizuri maji kwenye udongo wa shamba. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuhifadhi unyevu na kuongeza uzalishaji.

Wakulima wamepanda miche michanga iliyopandwa kwenye milaba yenye nafasi za kotosha, wanahakikisha kila mche unapata matunzo stahiki, ikiwa ni pamoja na umwagiliaji palizi na ufatiliaji waukiaji, kijani cha miche hii kinadhihirisha afya ya mimea na juhudi zao katika kuzalisha mazao bora.

Wakulima wengi wamekusanyika pamoja baada ya kuvuna mazao mengi ya viazi vitamu, tayari kwa ajili ya kuvipakia katika vikapu maalumu vyenye rangi tofautitofauti. Zao hili muhimu la biashara hupelekwa sokoni na kuuzwa, na kuwapatia wakulima kipato cha kuendesha maisha yao ya kila siku.

Mkulima akiwa amechuchumaa katika shamba kubwa lenye mimea ya kijani kibichi huku akiwa ameshikilia tunda aina ya tikiti maji iliyomea vizuri na ndani yenye rangi nyekundu, hili linaonyesha juhudi za mkulima alizotumia katika kuimarisha shamba hili kwa ajili ya kutoa mazao bora kwa ajili ya chakula au biashara.

Matawi ya vitunguu yameshika rangi ya kijani kibichi yamesimama juu ya udongo wenye unyevu yakionyesha afya ya zao hilo shambani. Yamepangwa kwa mistari yakiwa katika hatua nzuri ya kukua kabla ya kuvuna. Mandhari hii inaonyesha juhudi za wakulima zilizotumika katika kukuza zao hili bora kwa ajili ya chakula au biashara.

Wakulima wamepanda vizuri miche mchanga, iliyopangwa kwenye miraba yenye nafasi ya kutosha, wanahakikisha kila mche unapata mafunzo stahiki ikiwa ni pamoja na umwagiliaji, palizi na ufuatiliaji wa ukuaji, kijani cha miche kinadhihirisha afya bora ya mimea na juhudi katika kuzalishia mazao bora.

Mimea ya kijani imemea vizuri kwenye mfumo wa kilimo cha kisasa ndani ya maboksi maalumu yaliyoandaliwa kwa mpangilio mzuri, mashimo yamepangwa kwa umakini kila mmea ukiwa na nafasi yake ya kupokea maji na virutubisho vinavyohitajika, mashine zinasimamia mzunguko wa hewa mwanga na unyevu kuhakikisha mazingira yanabaki kuwa safi na salama kwa ukuaji wa mazao.

Trekta kubwa lililobeba mashine kubwa na ya kisasa ya kulimia likiendelea kupita katika eneo la wazi la shamba na kuchimba ardhi kwa jaili ya kuacha njia iliyonyooka na yenye mashimo, tayari kwa ajili ya kuweka mbegu na kupandwa. Kilimo hiki cha kisasa huongeza mazao na huweka ubora wa mazao yanayopatikana katika shamba hili.

Mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu, ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi. Sehemu zake zinazunguka ardhini, zinakata udongo kwa kasi, huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupandwa. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, kuokoa mda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Mashine za kisasa za kilimo zinatumika katika mfumo huu wa kilimo cha ndani ambapo mimea imepandwa katika maboksi maalumu, miundombinu inaonyesha matumizi ya teknilojia ya mitambo kusaidia ukuaji wa mimea kwa ufanisi mkubwa, bila kutumia ardhi ya kawaida ya shambani.

Mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu, ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katikati eneo la shamba lililo wazi, sehemu zake zinazunguka aridhini zinakata udongo kwa kasi, huko nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupanda, mashine hii ya kisasa kurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo.

Mashine kubwa ya kulimia iliyofungwa katika trekta kubwa rangi nyekundu, ikiendelea kuchimba udongo uliopo katika shamba lenye nyasi nyingi, tayari kwa ajili ya kuacha mistari iliyoko tayari kwa ajili ya kupandwa. Mashine hiyo hurahisisha kazi na huongeza ufanisi mkubwa katika kilimo cha kupata mazao mengi na yenye ubora.

Mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo na nyasi fupi za rangi ya kijani, sehemu zake zinazunguka ardhini zinakata nyasi huku zikiacha nyuma mistari iliyonyooka tayari kwaajili ya kupandwa.

Mashine kubwa ya kuandalia shamba yenye rangi ya njano, ikiendelea kukata nyasi kwa nguvu katika eneo la shamba lenye nyasi nyingi, sehemu zake zinazunguka ardhini zinakata nyasi kwa kasi huku nyuma ikiacha shamba lililo tayari tayari kwa ajili ya kupandwa.

Mashine ya kisasa ya kilimo yenye magurudumu iko ndani ya shamba la kisasa la kuoteshea mimea, ikipita karibu na katikati ya mistari yenye miti yenye matunda ya rangi nyekundu na kijani, mashine hii imeundwa kusaidia kazi za kilimo kwa ufanisi mkubwa bila kutumia nguvu za binadamu.

Mashine kubwa ya kulimia yenye rangi ya njano iliyofungwa katika trekta kubwa ya rangi nyekundu ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililowazi. Sehemu zake zinazunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupandwa.

Mimea ya kijani kibichi inamea vizuri kwenye mfumo wa kilimo cha kisasa ndani ya maboksi maalumu yaliyoandaliwa kwa mpangilio mzuri, mashine yamepangwa kwa umakini kila mmea ukiwa na nafasi yake ya kupokea maji na virutubisho vinavyohitajika. Mashine zinasimamia mzunguko wa hewa, mwanga na unyevu kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama kwa ukuaji wa mazao.

Mashine ndogo ya kulimia yenye rangi nyekundu kwa ajili ya kuandaa sehemu ya shamba kwa ajili ya kupanda mazao tofauti, mashine hii inafanya kazi kwa ufanisi ikichimbua udongo kwa kasi na usahihi, mashine hurahisisha kazi, kuokoa mda na kupunguza nguvu za mikono hivyo kuongeza uzalishaji katika kilimo.

Trekta kubwa lililobeba mashine ya kisasa kwa ajili ya kuandalia shamba tayari kwa ajili ya kulima, mashine hii hupita kwenye ardhi na kukata nyasi na kuacha mistari iliyonyooka tayari kwa ajili ya kupandwa mazao na yanayoenda kutumika kwa ajili ya chakula au biashara.

Mashine za kisasa za kilimo zinatumika katika mfumo huu wa kilimo cha ndani ambapo mimea hupandwa kwenye maboksi maalumu, miundombinu hii inaonesha matumizi ya teknolojia ya mitambo kusaidia ukuaji wa mimea kwa ufanisi mkubwa bila kutumia ardhi ya kawaida ya shambani.

Mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi. Sehemu zake zinazunguka ardhini, zinakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa ajili ya kupanda.

Mkulima akiwa anatumia mashine ndogo ya kulimia yenye rangi nyekundu, kuandaa sehemu ya shamba lake kwaajili ya kupanda mazao tofauti, mashine hiii inaonekana ikifanya kazi kwa ufanisi ikichimbua udongo kwa kasi na usahihi, mashine hurahisisha kazi, kuokoa mda na kupunguza nguvu za mikono hivyo kuongeza uzalishaji katika kilimo.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa amekaa katika trekta kubwa iliyofungwa mashine kubwa ya kulimia. Mashine hii inazunguka ardhini na kukataa udongo na kuacha sehemu ambayo iko tayari kwa ajili ya kupandwa. Mashine hurahisisha kazi, huokoa muda na huongeza ufanisi katika kilimo.

Machine ya kisasa ya kilimo yenye magurudumu manne iko ndani ya shamba la kisasa la kuotesha mimea, ikipita taratibu katikati ya mistari mirefu ya mimea ya matango inayoning'inia, mashine hii imeanza kusaidia kazi za kilimo kwa ufanisi mkubwa bila kutumia nguvu za binadamu.

Mashine kubwa na ya kulimia ya rangi nyekundu, ikiwa imewekwa vizuri, kazi yake ni kukata udongo na kuchimba kwa nguvu ili kuweka shamba wazi kwa ajili ya kupandwa mazao. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi. Sehemu zake zinazunguka ardhini, zinakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyookwa tayari kwa kupandwa. Mashine hii ni ya kisasa, hurahisisha maandalizi ya shamba na huokoa muda mwingi kwa kuongeza ufanisi katika kilimo.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

Mashine kubwa ya kulimia iliyofungwa katika trekta ya rangi nyekundu, ikiendelea kuchimba udongo katika eneo la shamba lililo na nyasi nyingi, sehemu zake zinazunguka ardhini zinakata nyasi huko nyuma ikiacha sehemu iliyoko tayari kwa ajili ya kupanda, mashine hii ni ya kisasa kurahisisha maandalizi ya shamba na huokoa muda mwingi kwenye kuongeza ufanisi wa kilimo.

Mashine ya kisasa ya kilimo zinatumika katika mfumo huu wa kilimo cha ndani ambapo mimea hupandwa kwenye maboksi maalumu miundo mbinu hii inaonyesha matumizi teknolojia ya mitambo kusaidia ukuaji wa mimea kwa ufanisi mkubwa bila kutumia ardhi ya kawaida ya shambani.

Mimea ya kijani inamea vizuri kwenye mfumo wa kilimo cha kisasa ndani ya shamba maalumu lililoandaliwa kwa mpangilio mzuri. Mashine yamepangwa kwa umakini kila mmea ukiwa na nafasi yake ya kupokea maji na virutubisho vinavyohitajika. Mashine zinasimamia mzunguko wa hewa, mwanga na unyevunyevu; kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama kwa ukuaji wa mazao.

Mashine kubwa ya kulimia ya rangi nyekundu iliyofungwa katika trekta kubwa ni kwa ajili ya kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi, sehemu zake huzunguka ardhini na kukata udongo huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa ajili ya kupandwa.

Mashine kubwa ya kulimia ya rangi nyekundu ikiendelea kuchimbua udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi sehemu zake zinazunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi, huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa ajili ya kupanda, mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo.

Mashine ndogo ya kulimia yenye rangi nyekundu inatumika kuandaa sehemu za mashamba kwa ajili ya kupanda mazao. Mashine hii inafanya kazi kwa ufanisi inachimbua udongo kwa kasi na usahihi, mashine hii hurahisisha kazi na huokoa muda na kupunguza nguvu za kazi za mikono hivyo kuongeza uzalishaji katika kilimo.

Mkulima akiwa anatumia mashine ndogo ya kulimia yenye rangi nyekundu; kuandaa shamba lake kwa ajili ya kupanda mazao tofauti, mashine hii inaonekana ikifanya kazi kwa ufanisi kuchimbua udongo kwa kasi na usahihi katika kazi, kuokoa muda na hupunguza muda wa kazi ya mikono hivyo kuongeza uzalishaji wa kilimo.

Mimea ya kijani imemea vizuri kwenye mfumo wa kilimo cha kisasa ndani ya maboksi maalumu yaliyoandaliwa kwa mpangilio mzuri. Mashine hii imepangwa kwa umakini kila mmea ukiwa na nafasi yake ya kupokea maji na virutubisho vinavyohitajika. Mashine zinatumia mzunguko wa hewa, mwanga na unyevunyevu kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama kwa ukuaji wa mazao.

Mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lenye nyasi ndefu, sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata nyasi kwa kasi huku ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa ajili ya kupanda.

Mimea ya kijani inamea vizuri kwenye mfumo wa kilimo cha kisasa ndani ya maboksi maalumu yaliyoandaliwa kwa mpangilio mzuri, mashina yamepakwa kwa umakini kila mmea ukiwa na nafasi yake ya kupokea maji na virutubisho vinavyohitajika, mashine zinasimamia mzunguko wa hewa, mwanga na unyevu kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama kwa ukuaji wa mazao.

Bwawa kubwa la kufugia samaki limepangwa kwa mifuko ya rangi mbalimbali kama nyeusi na bluu, limezungukwa na kijani kibichi; maji yake yanaonyesha mazingira ya asili, huku samaki wakiogelea kwa utulivu ndani yake ufugaji huu huongeza uzalishaji hivyo kuongeza kipato na chakula.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

Samaki wa urembo wa rangi ya dhahabu wakiwa wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi. Wakiwa wanameremeta kwa uzuri huku wakizungukwa na miti mikavu pamoja na mawe iliyo ndani ya tenki la kioo, wakitunzwa kwa uangaliafu. Ufugaji wa samaki hawa hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha mapato.

Samaki wa urembo wenye rangi ya machungwa na bluu, wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakiwa wanameremeta kwa uzuri, huku wakizunguka kwenye tenki la kioo lenye majani ya rangi ya kijani kibichi, wakitunzwa kwa uangalifu. Ufugaji huu wa samaki hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha mapato.

Bwawa dogo la kufugia samaki limepambwa na mawe pembeni na limezungukwa na kijani kibichi, maji ya kijani yanaonesha mazingira ya asili huku samaki wakiogelea kwa utulivu ndani yake ufugaji huu huongeza uzalishaji hivyo kuongeza kipato na chakula.

Samaki wa urembo wenye rangi ya machungwa wanaogelea kw autulivu ndani ya maji safi, akiwa anamelemeta kwa uzuri huku akizungukw ana tanki la kioo akitunzwa kwa uangalifu, ufugaji wa samaki hawa hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kipato.

Mifuko ya wazi imejaa nafaka mbalimbali kama kunde, mchele, mtama, maharage na choroko zikiwa zimepangwa kwa utaratibu mbele ya duka. Bidhaa hizi za chakula zinaonesha utofauti wa mazao ya shambani yaliyokaushwa tayari kwa matumizi ya binadamu au biashara.

Bwana misitu wa jinsia ya kiume akiendelea kumwagilia miche ya miti iliyopangwa katika makundi mbalimbali kwa kutumia ndo maalumu, miti hii imepandwa katika makundi tofauti tofauti ili kuonyesha utofauti wao na jinsi ya kutunza, inatunzwa vyema kabla kumekuwa msituni na kupanda katika hali ya kuongeza misitu ili kuimarisha nchi.

Katika juhudi za uhifadhi na uendelezaji wa misitu nchini, makundi ya miche mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri kulingana na aina ya mimea, ndani ya mazingira ya kijani ya msitu. Pembeni bwana msitu amesimama, akielelezea taarifa muhimu za kazi yao kwa uangalifu, akihakikisha kila kundi la mche linatunzwa kwa usahihi kabla ya kupelekwa msituni, ili kupandwa.

Bwana msitu aliyevaa nguo ya bluu amesimama karibu na shina la mti uliokatwa huku akiwa ameshika mche wa mti mdogo mkononi. Tukio hili linaonyesha falsafa ya kata mti panda mti inayohamasisha uhifadhi endelevu wa mazingira kwa kupanda miti mipya badala ya iliyokatwa. Mandhari ya nyuma inaonyesha ukijani wa miti mingi ishara ya juhudi za kurejesha uoto wa asili.

Katika juhudi za kuhifadhi uendelezaji wa misitu nchini, makundi ya miche mbalimbali yamepangwa katika mpangilio mzuri kulingana na aina ya mimea ndani ya mazingira ya kijani ya misitu. Pembeni bwana misitu amesimama akirekodi taarifa muhimu za kazi yao kwa uangalifu wakihakikisha kila kundi la miche linatunzwa kwa usahihi.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi ambapo mboga hulimwa bila kutumia udongo, bali hupandwa kwenye maboksi maalum yanayopokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji, njia hii ni rafiki kwa mazingira hutumia maji kidogo na kutoa mazao bora kwa muda mfupi, inafaa kwa kilimo cha kisasa mjini na maeneo yenye ardhi ndogo.

Mkulima wa jinsia ya kike akikagua mimea iliyopandwa kwa kutumia teknolojia ya kilimo cha haidroponi ambako mboga hulimwa bila kutumia udongo bali hupandwa kwenye maboksi maalumu yanayopokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi ambapo mboga hulimwa bila kutumia udongo, bali hupandwa kwenye maboksi maalumu yanayopokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji, njia hii ni rafiki kwa mazingira hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi, inafaa kwa kilimo cha kisasa mijini na maeneo yenye ardhi finyu.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi ambapo mboga hulimwa bila kutumia udongo bali hupandwa kwenye maboksi maalumu yanayopekea virutubisho kupitia mabomba ya umwagiliaji. Njia hii ni rafiki kwa mazingira hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi, inafaa kwa kilimo cha kisasa mjini na maeneo yenye ardhi finyu.

Bomba za rangi nyeupe zimepangwa kwa ustadi zikiwa na mashimo upande wa juu, ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi ambapo mboga hulimwa bila kutumia udongo, bali hupandwa kweye maboksi maalumu yanayo pokea vitutubisho kupitia bomba za umwagiliaji. Njia hii ni muhimu na rafiki kwa mazingira hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi, inafaa kwa kilimo cha kisasa mjini na maeneo yenye ardhi finyu.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi ambako mboga hulima bila kutumia udongo bali upande wa kwenye maboksi maalumu yanayopeleka virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji. Njia hii ni rafiki kwa mazingira kutumia maji kidogo na utoa mazao bora kwa muda mfupi, inafaa kwa kilimo cha kisasa mjini na maeneo yenye ardhi finyu.

Mabomba maalumu ya rangi nyeupe yamepangwa kwa ustadi yakiwa na mashimo upande wa juu, huku ndani yake kukiwa na mimea ya kijani kibichi ambayo mingine imekwisha kustawi vizuri na mingine bado, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo bali kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Maboksi maalumu yakiwa yamepangwa kwa ustadi na mashimo upande wa juu na ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri. Mimea hii hupandwa pasipo na udongo bali kwa kupokea virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji na kufikishwa katika maboksi hayo kwa kutumia njia ya mabimba ya umwagiliaji.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi, ambapo mimea hupandwa pasipo na udongo bali kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji na kuwekwa katika mabomba maalumu, kilimo hiki kinafaa zaidi katika maeneo yenye ardhi finyu na maeneo yasiyo na ardhi.

Teknolojia ya haidroponi ambapo mboga hupangwa katika maboksi maalumu pasina udongo na kupokea virutubisho kwa mabomba ya umwagiliaji, teknolojia hii unaofanyika vizuri sana katika maeneo ya mjini na maeneo yenye ardhi finyu.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi ambako mboga hulimwa bila kutumia udongo, bali hupandwa kwenye maboksi maalumu yanayopokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji, njia hii ni rafiki kwa mazingira hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi, inafaa kwa kilimo cha kisasa mjini na maeneo yenye Ardhi finyu.

Mkulima akiwa amesimama katika mashamba yanayotumia mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponi, ambapo mimea hupandwa kwenye mabomba maalumu pasipo na udongo bali kwa virutubisho maalumu vinavyoisha kwenye maji na kupelekwa kwenye mabomba hayo, kilimo hiki ni maalumu kwenye maeneo ya ardhi finyu na maeneo ya mjini.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi ambako mboga hulimwa bila kutumia udongo, bali hupandwa kwenye mabomba maalumu yanayopeleka virutubishi kupitia bomba za umwagiliaji. Njia hii ni rafiki kwa mazingira hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi, inafaa kwa kilimo cha kisasa mijini na maeneo yenye ardhi finyu.

Mkulima wa jinsia ya kiume, akiwa amesimama nje ya shamba, lililopngwa mabomba maalumu, ya rangi nyeupe yenye mashimo upande wa juu, na ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri, huu ni mfano bora wa kilimo cha haydroponiki kinacho wezesha mimea kustawi bili udongo bali kwa kutumia vilutubisho vinavyoyayushwa kwenye maji.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa anaonesha teknolojia ya kilimo cha haydroponiki, ambapo mimea hupandwa kwenye maboksi maalumu, pasipo na udongo bali kwa viltubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji kwa kupitia mabomba maalumu, kilimo hiki ni maalumu kwa maeneo yenye ardhi finyu na maeneo ya mjini.

Mabomba maalumu ya rangi nyeupe yamepangwa kwa ustadi katika shamba maalumu, yakiwa na mashimo upande wa juu na ndani yake kukiwa na mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri. Huu ni mfumo bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi pasipo na udongo, bali kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba maalumu yenye rangi nyeupe na kijivu yakiwa yamepangwa kwa ustadi yakiwa na mashimo upande wa juu; na ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mmea kustawi bila kutumia udongo, bali kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba maalumu ya rangi nyeupe yamepangwa kwa ustadi yakiwa na mashimo upande wa juu, ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, ambapo mimea hupandwa bila udongo bali kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi, ambako mboga hulimwa bila kutumia udongo, bali hupandwa kwenye maboksi maalumu yanayopokea virutubisho kupitia pampu za umwagiliaji. Njia hii ni rafiki kwa mazingira, hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi. Inafaa kwa kilimo cha kisasa mjini na maeneo yenye ardhi finyu.

Mabomba maalumu ya rangi nyeupe yamepangwa kwa ustadi yakiwa na machimo upande awa juu, huku ndani yake kukiwa na mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawia bila udongo bali kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba maalumu ya rangi nyeupe yamepangwa kwa ustadi katoka shamba kubwa la kisasa yakiwa na mashimo upande juu na ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi iliyopangwa katika mpangilio mzuri, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mmea kustawi bila udongo bali kwa kutumia birutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume, wakiwa wamesimama ndani ya shamba kunwa na lakisasa lenye mimea mingi ya kijani kibichi iliyopandwa vizuri katika mabomba maalumu, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi ambako mimea hupandwa pasipo na udongo bali kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba maalumu za rangi nyeupe, zilizopangwa Kwa ustadi zikiwa na mashimo pande zote na mimea iliyostawi vizuri ndani yake, ikiashiria kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, bali kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa anaonyesha teknolojia ya kikimo cha hydroponi, ambapo mimea hupandwa kwenye maboksi maalum kwa kutumia virutubisho vinavyo yenyeshwa kwenye maji pasipo kutumia udongo. Kilimo kinafaa zaidi kwenye maeneo yenye ardhi finyu na maeneo ya mjini.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi, ambapo mimea hupandwa kwenye mabomba maalum, na hupokea virutubisho kupitia hayo mabomba ya umwagiliaji, Mimea hii haitumii udongo na hufaa zaidi kwenye maeneo yenye ardhi finyu na maeneo ya mjini.

Mabomba meupe yakiwa yamepangwa kwa ustadi, yakiwa na mashimo upande wa juu na ndani yake kukiwa na mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachotumika kwenye maeneo yenye ardhi finyu, na maeneo yasiyo na ardhi kabisa.

Teknolojia ya kisasa ya kilimo cha haidroponi, ambapo mimea hupandwa kwenye vyombo maalumu pasipo kutumia udongo. Bali hupokea virutubisho kutoka kwenye maji. Hazina hii ya kilimo cha kisasa ni bora katika maeneo yenye ardhi finyu na maeneo ya mjini.

Tekinolojia ya kisasa ya kilimo cha haidroponi ambapo mimea hupandwa kwenye vyombo maalumu pasipo kutumia udongo, bali kupokea virutubisho kutoka kwenye maji. Aina hii ya kilimo ni muhimu na ni bora katika maeneo yenye ardhi finyu na maeneo ya mjini.

Bomba maalumu la rangi nyeupe likiwa na mashimo pande zote limepangwa vizuri, na ndani yake kuna mimea ya rangi ya kijani kibichi iliyostawi, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, bali kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba maalumu ya rangi nyeupe yamepangwa kwa ustadi katika shamba la kisasa yakiwa na mashimo kwa upande wa juu na ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi iliyostawi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha hadroponia kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, bali kwa virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba maalumu ya rangi nyeupe yaliyopangwa kwa ustadi katika eneo maalumu, huku ndani yake yakiwa na mashimo ambayo ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila kutumia udongo bali kutumia virutubisho vilivyostawi kwenye maji.

Mabomba maalumu ya rangi nyeupe yakiwa yamepangwa kwa ustadi katika shamba la kisasa yakiwa na mashimo upande wa juu ambapo ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri, huo ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, ambapo mimea hupandwa pasipo na udongo bali hutegemea virutubisho vinavyo pitishwa kwebye maji.

Mabomba maalumu ya rangi nyeupe yaliyopangwa kwa ustadi yakionesha kilimo bora cha kihaidroponi, ambako mimea hustawi vizuri pasipo na udongo bali kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kutoka kwenye maji.

Mimea ya kijani kibichi iliyoota vizuri kwenye mabomba yenye mashimo upande wa juu. Huo ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo bali kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi ambapo mboga hulimwa bila kutumia udongo bali hupandwa kwenye mabomba maalumu yanayopokea virutubisho kupitia mabomba ya umwagiliaji, njia hii ni rafiki kwa mazingira hutumia maji kidogo na kutoa mazao bora kwa muda mfupi inafaa kwa kilimo cha kisasa mjini na maeneo yenye ardhi ndogo.

Wakulima wakiendelea kuhudumia shamba kubwa la mboga za majani lilostawi vizuri mimea ya kijani kibichi, mazao haya hukusanywa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kufungashwa na kusindikwa, ili kutoa bidhaa mbalimbali kama mbogamboga zilizokaushwa na virutubisho.

Shamba kubwa lililosheheni miche mingi ya rangi ya kijani kibichi ya mahindi iliyotapakaa hadi mbali. Mahindi haya hutumika kama malighafi zinazopelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa kwa ajili ya kutoa bidhaa mbalimbali zinazoenda kuuzwa ndani na nje ya nchi.

Shamba la kisasa la matunda lenye mpangilio mzuri likiwa na mimea iliyostawi, huku baadhi ya matunda yakiwa yameiva kuwa mekundu na mengine bado ya kijani. Matunda hayo huvunwa kwa uangalifa na kuchakatwa na kupakiwa kwenye vifungashio viwandani, kwa ajili ya soko la ndani na nje ya nchi.

Kuku wakiwa na afya nzuri wamepangwa vizuri katika banda kubwa lililozungushiwa uzio wa mbao, kuku hawa wanaendelea kupata chakula kwa njia ya kisasa katika eneo hili, kuku hawa hutumika kama malighafi zinaopelekwa viwandani kama: nyama na mayai kwa ajili ya kuuzwa ndani na nje ya soko la kimataifa.

Vitunguu maji vilivyomea vizuri vimevunwa na kuwekwa ardhini tayari kwaajili ya kukaushwa na kupelekwa kama malighafi viwandani, malighafi hizi hukusanywa, husindikwa na kuchakatwa tayari kwaajili ya kutoa bidhaa mbalimbali zinazoenda kuuzwa ndani na nje ya soko la kimataifa.

Katika shamba lenye miche mingi ya rangi ya kijani kibichi, iliyobeba mazao aina ya nyanya zingine zikiwa nyekundu zimeiva vizuri na nyingine zikiwa bado za kijani hazijaiva vizuri. Mazao hayo hutumika kama malghafi zinazopelekwa viwandani, kwa ajili ya kusindika na kuchakata na kutoa bidhaa zinazopelekwa madukani na masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima akiwa anapita katikati ya shamba kubwa na la kisasa lililosheheni mboga nyingi za kijani zilizolimwa kwa wingi kwa kutumia mbinu za kisasa, likiwa tayari kwa mavuno na kusambaza malighafi viwandani mpangilio huo wa uzalishaji wa kiwango kikubwa kwa ajili ya kuchakata bidhaa kama juisi, mbogamboga zilizokaushwa na virutubishi.

Ng'ombe wengi wamepangwa kwa mpangilio maalumu ndani ya banda la kisasa, wakiwa wenye afya nzuri na wanatuzwa vizuri. Wanatumika kwa uzalishaji mkubwa wa maziwa yanayosindikwa viwandani kwa bidhaa kama siagi, mtindi na jibini; na pia wengine hufugwa kwa ajili ya nyama, inayochakatwa na kufungwa kitaalamu tayari kwa soko.

Shamba kubwa sana lililosheheni mimea mingi ya rangi ya kijani kibichi imetapakaa hadi mbali likiwa na mazao mengi y mananasi yaliostawi vizuri. Mananasi haya hutumika kama maligafi zinazonpelekwa viwandanikuchakatwa na kusindikwa ilikutoa bidhaa mbalimbali ilikutumika kama biashara, mfano wa bidhaa hizo ni kama juisi na matunda yaliyokaushwa.

Ng'ombe wengi wamepangwa kwa mpangilio maalum ndani ya banda la kisasa wakionekana wenye afya na kutunza vizuri, wanatumika kwa uzalishaji mkubwa wa maziwa yanayosindikwa kiwandani kama bidhaa za siagi, mtindi, na jibini baadhi ya ng'ombe hao pia hufugwa kwa ajili ya nyama inayochakatwa na kufungua kitaalamu tayari kwa soko.

Shamba la kabichi limepandwa kwa wingi kwa kutumia mbinu za kisasa, likiwa tayari kwa mavuno ya kusambasa malighafi viwandani, mpangilio huo wa uzalishaji wa kiwango kikubwa kwaajili ya kuchakata bidhaa kama juisi, mbogamboga zilizokaushwa na virutubisho.

Ngo'mbe wengi wamepangwa kwa mpangilio maalumu ndani ya banda la kisasa, wakiwa wenye afya na wanatunzwa vizuri, wanatumika kwa uzalishaji mkubwa wa mazao yanayosindikwa kwa ajili ya bidhaa kama siagi, mtindi na jibini, baadhi ya ngo'mbe hao pia kupikwa kwa ajili ya nyama inayochakatwa na kufugwa kitaalamu tayari kwa ajili ya soko.

Katika mazingira ya kilimo cha viwandani, zao aina ya pilipili hoho za kijani, zinachambuliwa na wafanyakazi waliosimama, wakiziandaa kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa, utaratibu huu wa usindikaji unahakikisha ubora na usalam wa bidhaa kabla ya kufikishwa sokoni.

Wakulima wakiwa katika shamba lililosheheni mazao mengi ya kabichi yaliyopandwa kwa wingi kwa kutumia mbinu za kisasa, ikiwa ni tayari kwa mavuno na kusambaza malighafi viwandani, mpangilio huu wa uzalishaji wa kiwango kikubwa kwa ajili ya kuchakata bidhaa kama juisi, mbogamboga zilizokaushwa na virutubisho.

Shamba kubwa la mboga za majani lilopandwa kwa wingi, kwa kutumia mbinu za kisasa ikiwa tayari kwa mavuno ya kusambaza maligafi kiwandani. Mpangilio huo wa uzalishaji wa kiwango kikubwa kwa ajili ya kuchakata bidhaa kama vile juisi na mboga zilizokaushwa na virutubisho vya viwandani.

Kuku wengi walioko katika banda kubwa lililozungushiwa uzio wa matofali na nyavu wakiwa wanaendelea kupata chakula katika banda hilo. Kuku hao hutumika kama malighafi zinazopelekwa viwandani kwa ajili ya nyama zinazofungashwa na mayai yanayouzwa katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya soko la nje na ndani ya nchi.

Ng'ombe wengi wamepangwa kwa mpangilio maalumu ndani ya banda la kisasa wakiwa wenye afya nzuri na kutunzwa vizuri. Wanatumika kwa uzalishaji mkubwa wa maziwa yanayosindikwa kiwandani kama bidhaa ya siagi, mtindi, na jibini. Baadhi ya ng'ombe hao pia hufugwa kwa ajili ya nyama inayochakatwa na kufungwa kitaalamu tayari kwa ajili ya soko.

Kilimo cha kisasa kinachoendelea katika eneo kubwa la shamba la kisasa, lililosheheni mimea mingi ya rangi ya kijani kibichi iliyopandwa vizuri katika maboksi maalumu. Mboga hizi hukusanywa kama malighafi zinazopelekwa viwandani, kwa ajili ya kutoa bidhaa kama; mbogamboga za majani zilizokaushwa na virutubisho.

Shamba kubwa la mboga za majani limepandwa kwa wingi kwa kutumia mbinu za kisasa, likiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kusambaza malighafi viwandani, mpangilio huu wa uzalishaji wa Kiwango kikubwa kwa ajili ya kuchakata bidhaa kama juisi, mbogamboga zilizokaushwa na virutubisho vya viwandani.

Kuku wengi wa rangi nyeupe wakiwa ndani ya banda kubwa lenye mpangilio mzuri, wamesimama wakiwa wanaendelea kupata chakula wakiwa na afya bora. Mayai yao hutumika kwa ajili ya kuchakatwa viwandani, pia kuku wao hufugwa kwa ajili ya kusindikwa na kusambaza sokoni. Huu ni mfano bora wa kilimo cha viwanda yenye tija na usimamizi mzuri.

Katika shamba kubwa na la kisasa, mazao aina ya mboga ya majani yamelimwa vizuri katika mpangilio mzuri, tayari kwa ajili ya kutoa malighafi zinazopelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutoa bidhaa mbalimbali kama mbogamboga zilizokaushwa, virutubisho na juisi.

Shamba la kisasa la matunda lenye mpangilio mzuri, likiwa na mimea iliyostawi, huku baadhi ya matunda yakiwa yameiva na kuwa mekundu huku mengine yakiwa bado ya kijani, matunda hayo huvunwa kwa uangalifu na kuchakatwa na kupakiwa kwenye vifungashio kiwandani, kwa ajili ya soko la ndani na nje ya nchi.

Shamba la mboga za majani limepandwa kwa wingi kwa kutumia mbinu za kisasa likiwa tayari kwa mavuno ya kusambaz amalighafi kwa viwandani, mpango huu wa kuzalisha kwa kiwango kikubwa kwa ajili ya kuchakata bidhaa kama juisi, mbogamboga zilizokaushwa na virutubisho vya viwandani.

Shamba kubwa na la kisasa limepandwa mboga za majani kwa wingi kwa kutumia mbinu za kisasa, likiwa tayari kwa mavuno ya kusambaza malighafi viwandani mpangilio huu wa uzalishaji wa Kiwango kikubwa kwa ajili ya kuchakata bidhaa kama juisi, mbogamboga zilizokaushwa na virutubisho vya viwandani.

Shamba la kisasa la ndani la uyoga ulioota vizuri na ni mweusi, uyoga huu huchakatwa kiwandani na kuwa vipande vidogovidogo, hukaushwa na kuhifadhiwa vizuri na kufungashwa tayari kwa matumizi ya soko la ndani au kimataifa, ni zao lenye thamani kubwa kwenye kilimo cha kisasa.

Mkulima anamimina zao la vitunguu maji kutoka katika kapu na kuweka ardhini kwenye jua kali tayari kwa kuja kukaushwa, zao hili muhimu hutumika kama malighafi zinazopelekwa viwandani kwa ajili ya kusindikwa na kuchakatwa na kutoa bidhaa mbalimbali zinazouzwa sokoni ndani na nje ya nchi.

Katika mazingira ya kilimo cha viwandani, zao aina ya pilipili hoho za kijani linachambuliwa na wafanyakazi waliosimama, wakiziandaa kwaajili ya kuchakatwa na kusindikwa. Utaratibu huu wa usindikaji unahakikisha ubora na usalama wa bidhaa kabla ya kufikishwa sokoni.

Ng'ombe wengi wakiwa wamepangwa kwa mpangilio maalumu ndani ya banda la kisasa, wakiwa wenye afya na kutunzwa vizuri. Wanatumika kwa uzalishaji mkubwa wa maziwa na nyama za viwandani, kuwa bidhaa kama: siagi, mtindi na jibini. Baadhi ya ng'ombe hao pia hufugwa kwa ajili ya nyama; huchakatwa na kisindikwa kitaalamu tayari kwa soko.

Shamba kubwa la na kisasa liliosheheni miche mingi ya rangi ya kijani kibichi na mbogamboga ambazo vinaenda kutumika kama marigafi ,zinazochatwa na kusindikwa na kutoa bidhaa za viwandani kama mbogamboga na virutubisho vilivyokaushwa.

Mkulima akiwa shambani akikagua shamba kubwa lenye miche mingi ya rangi ya kijani kibichi lenye mazao aina ya nyanya ambazo zikiwa bado na rangi ya kijani. Mazao hayo hutumika kama malighafi za viwandani kwa ajili ya kutoa bidhaa mbalimbali zinazochakatwa na kusindikwa kwa ajili ya matumizi ya ndani na nje ya soko la kimataifa.

Mkukima akiwa amesimama katika shamba kubwa la kisasa lenye miche mingi ya rangi ya kijani kibichi na matunda ya kijani yanayo tapakaa. Mkulima huyu amelima shamba hili kwa ajili ya mazao wanao kuja kuyapeleka shambani hili yaweze kuchakachuliwa na kutoa bidhaa bora zinazo tumika madukani, ndani na nje ya nchi.

Kilimo maalumu cha shamba la kisasa kikiwa kimepandwa mboga mbalimbali za rangi ya kijani zilizostawi vizuri. Mboga hizi hukusanywa na kusindikwa na kupelekwa viwandani, kwa ajili ya kutoa bidhaa bora zinazotumiwa katika soko la ndani na nje ya nchi.

Shamba kubwa sana lililosheheni matuta mengi yenye mimea ya rangi ya kijani kibichi huku trekta la rangi ya kijani likipita katikati ya mazao hayo na kuyalima vizuri. Mazao haya hukusanywa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kutoa malighafi zinazokuja kutumika kama bidhaa katika masoko ya ndani na nje ya nchi.

Katika shamba la ndani la uyoga ulioota vizuri na ni mweupe ,uyoga huu huchakatwa kiwandani kuwa vipande vidogo kukaushwa na kuhifadhiwa vizuri na kufungashwa tayari kwa matumizi ya soko la ndani au kimataifa ni zao lenye thamani kubwa kwa kilimo cha kisasa.

Shamba kubwa na la kisasa lenye mazao mengi ya mbogamboga zilizokolea rangi ya kijani, tayari kwa ajili ya kutoa malighafi zinazosafirishwa kupelekwa kiwandani, ili ziweze kuchakatwa na kusindikwa kwa ajili ya kutoa bidhaa kama; juisi na virutubisho vya mboga mboga, tayari kwa ajili ya kuuzwa katika soko la ndani na nje ya nchi.

Mfumo wa umwagiliaji unaendelea kwa ustadi, kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kukua. Miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba na pembeni kuna mfumo wa umwagiliaji unaohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi. Mpangilio huu wa mashamba unaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa, katika umwagiliaji.

Mfumo wa umwagiliaji unaendelea kupitia shamba kubwa lenye miche ya kijani iliyopangwa kwa hatua, kila tuta likiwa na nafasi ya kutosha kwenye udongo wenye rutuba na pembeni kuna mabomba yanayopitisha maji yanatiririka kwa usahihi. Mpangilio huu wa mashamba unaonesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika umwagiliaji.

Mabomba maalumu yamepitshwa katika matuta ya mashamba yaliyosheheni mimea michanga rangi ya kijani kibichi , huku umwagiliaji wa matone ukiendelea kufanya kazi katika shamba hili ambako maji haya hupita hadi ndani ya udongo, na kufanya mazao kuwa bora na yenye afya nzuri.

Mpira mweusi wa kumwagilia umepita katikati ya bustani yenye miche mingi ya rangi ya kijani kibichi tayari kwa kumwagilia maji, moja kwa moja hadi kwenye udongo na kurahisisha ukuaji wa mazao hii kwa kutegemea maji mengi yanayotoka katika mfumo huu.

Bomba la umwagiliaji limewekwa kwa mpangilio mzuri likipita katikati ya tuta dogo la mmea shambani, mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.

Mabomba ya maji yamepangwa kwa mpangilio mzuri yakipita katikati ya matuta makubwa ya shamba. Mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.

Mkulima akiwa anapangilia mabomba maalumu ya umwagiliaji katika shamba lenye matuta mbalimbali na mimea michanga ya kijani kibichi, mabomba haya husambaza maji moja kwa moja kwenye udongo kwa ajili ya kusaidia mimea kukua na kutoa mazao yenye ubora.

Shamba kubwa limepandwa mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri katika shamba kubwa, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa unasambaza maji vizuri kwenye udongo wa shamba. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, na kusaidia kuhifadhi unyevu, na kuongeza uzalishaji.

Kilimo cha umwagiliaji kinaendelea kwa ustadi katika shamba, lenye miche michanga ya rangi ya kijani kibichi, ambapo kuna mabomba maalumu ya kumwagilia, yanayopitishwa pembeni ya miche hiyo tayari kwa ajili ya kuweka maji moja kwa moja kwenye udogo, yanayofika hadi kwenye mizizi na kutoa mazao yenye ubora zaidi.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaendelea katika shamba lenye matuta madogo yenye mimea michanga ya rangi kijani kibichi, mipira ya maji imepitishwa katikati ya shamba hili kwa ajili ya kuingiza maji hadi ndani ya udongo na kufikia mizizi ya mimea tayari kwa ajili ya kutoa mazao yenye ubora.

Mfumo wa umwagiliaji unaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye shamba kila mche ukiwa na hatua ya kutosha kwa ajiri ya kukua miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba na pembeni kuna mfumo wa umwagiliaji unaosababisha maji yanayotiririka kwa usahihi. Mpangilio huu wa mashamba unaonesha tekinologia ya kisasa katika umwagiliaji kuhakikisha mazao yanapata maji ya kutosha kulingana na ubora wa mbegu.

Bomba la umwagiliaji limepitishwa katikati ya udongo katika shamba kubwa lenye mimea ya kijani. Teknolojia hii ya kisasa huhakikisha maji yanapenya ardhini kwa ajili ya kuhakikisha maji yanafikia mimea na kuhakikisha mazao yanakua kwa ustawi wa hali ya juu.

Mabomba ya maji yameewekwa kwa mpangilio mzuri, yakipita katikati ya matuta yenye mimea midogo ya rangi ya kijani kibichi. Mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.

Kilimo cha umwagiliaji kinaendelea kwa ustadi kupitia shamba kubwa lenye matuta na nafasi za kutosha, ikiwa imeota vizuri miche michanga ya rangi ya kijani kibichi, na pembeni kuna mfumo wa umwagiliaji unaohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi. Mpangilio huu wa mashamba unaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika umwagiliaji kuhakikisha mazao yanapata maji ya kutosha na ubora wa mbegu.

Mashine ya kisasa ya umwagiliaji ikirusha maji huku na kule katika shamba kubwa lilosheheni mimea ya kijani kibichi. Umwagiliaji huu uhakikisha ukuzaji bora wa mazao ambapo maji hupita moja kwa moja hadi chini ya udongo na kuacha udongo ukiwa wenye unyevu unyevu na unaostahili mazao kukua.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

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa unasambaza maji vizuri kwenye udongo wa shamba wenye rutuba, mfumo huu unapeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, na kusaidia kuhifadhi unyevu, na kuongeza uzalishaji wa mazao.

Milima mirefu inayoshusha barafu juu ya vilele vyake, huku chini kukiwa na miti michache ya kijani inayotapakaa hapa na pale, chini ya anga la bluu lililopanbwa na mawingu kiasi ya rangi nyeupe, ikiunda mandhari tulivu na ya kuvutia ya asili.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya rangi ya kijani na uoto wa asili wa rangi ya kijani kizito huku anga la bluu likionekana kwa mbali, taswira hii inaakisi utulivu wa mazingira na uzuri wa tabia ya nchi.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye ardhi ya tambarare iliyofunikwa na majani mengi ya rangi ya kijani kibichi, huku miti mirefu iliyotapakaa huku na kule iliyobeba majani mazito ya rangi ya kijani ikiashiria ubora mzuri wa mazingira hayo.

Mandhari nzuri na yakuvutia yenye anga kubwa la ragi ya bluu , huku ardhi ikiwa imefunikwa na uoto wa majani makavu ya rangi ya kahawia, na mti uliosimama katikati ukiwa na matawi ya rangi ya kijani kibichi . Taswira hii inaakisi utulivu wa mazingira.

Madhari ya kuvutia yenye miinuko na mabonde mengi yakiwa yamefunikwa na uoto wasili wa rangi ya kijani kibichi huku miti, ikiwa imetapakaa huku na kule na imebeba majani mazito ya rangi ya kijani za taswira hii inaakisi utulivu wa mazingira na uzuri wa tabia ya nchi.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye ardhi tambarare ikiwa imefunikwa na uoto mzuri wenye rangi ya kijani kibichi, huku miti ikiwa imesambaa huku na kule. Anga kubwa la rangi ya bluu ilikiwa na mawingu kiasi linakamilisha taswira hii yenye uzuri wa asili.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye mwinuko uliofunikwa na majani ya mazuri ya rangi ya kijani kibichi, huku miti yenye majani ya kibichi huku yakitapakaa hapa na pale na anga la bluu lililofunikwa na anga zito, taswila hii inaakisi uzuri wa mazingira na utulivu wake .

Mandhari safi na yakuvutia yenye bwawa kubwa lenye maji baridi, iliyozungukwa na uoto wa asili wa rangi ya kijani kibichi, huku miti mirefu na mifupi ikitapakaa huku na kule na anga kubwa lililofunikwa na mawingu mazito, taswira hii inaakisi utulivu wa mazingira.

Twiga mrefu amesimama karibu na miti na vichaka, akitizama kwa utulivu kwa mbali sana maghorofa yanaonekana yakichomoza juu ya mandhari ya asili, yakionyesha mchanganyiko na uwiano uliopo kati ya pori na miji.

Mandhari safi na ya kuvutia yenye bwawa kubwa lililojaa maji safi yaliyoakisi rangi ya anga. Huku uoto wa asili wa kijani ukizunguka eneo hili kwa kuwa na majani mengi ya rangi ya kijani kibichi na miche mingi iliyobeba rangi ya kijani kizito. Taswira hii inaakisi utulivu wa mazingira na mandhari.

Mlima mrefu ukiwa na barafu linaloshuka juu ya vilele vyake huku chini kukiwa na mimea michache ya kijani iliyotapakaa hapa na pale chini ya anga la bluu lililopambwa na mawingu meupe ikiunga mandhari tulivu na yakuvutia ya asili.

Mandhari kavu inaoonyesha hali ya jua kali baada ya nyasi nyingi kukauka na kupata rangi ya kahawia, huku miti ikiwa imepukutisha majani yote na milima ikionekana kwa mbali huku anga la bluu lenye mawingu machache na jua kali ikiakisi taswira hii ya nchi.

Mandhari inaonesha vichaka vya miti iliyotapakaa huku na kule, na ardhi kavu iliyokuwa na majani ya kahawia. Huku mlima ukifunikwa majani mazito ya rangi ya kijani na anga la bluu lililosheheni mawingu mengi ya rangi nyeupe , taswira hii inaakisi utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kutulia yenye uoto wa asili wa rangi ya kijani kibichi na vichaka vya miti vilivyotapakaa hapa na pale, huku safu za milima zikionekana kwa mbali na barabara ya vumbi iliyokatisha katikati. Taswira hii ina akisi utulivu wa mazingira na uzuri wa tabia nchi.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye udongo mkavu wa rangi ya kahawia huku anga likiwa limefunikwa na mawingu mazito ya mvua na miti mirefu ikiwa mbali imefunikwa na majani ya rangi ya kijani. Taswira hii inaakisi utulivu wa mazingira na uzuri wa tabia ya nchi.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye miti mingi ya rangi ya kijani huku ardhi ikiwa imefunikwa na uoto wa asili wa nyasi za rangi ya kijani kibichi na anga likiwa na mawingu yaliyofunikwa kwa wingi huku milima inaonekana kwa mbali, taswira hii inaakisi utulivu wa mazingira.

Mandhari nzuri na ya kupendeza yenye bwawa kubwa, liliyoakisi rangi ya bluu na rangi nyeupe ya mawingu kutoka angani, huku uoto wa kijani kibichi ukitapakaa katika ardhi tambarare na milima na safu zake ikionekana kwa mbali.

Mandhari ya kuvutia yenye mchanga mzuri wa baharini huku miti mirefu, ikiwa imetapakaa hapa na pale ikiwa na matawi mengi ya rangi ya kijani na anga la bluu likifunika eneo hili lenye mawingu kwa mbali na taswira hii inaakisi utulivu wa mazingira na uzuri wa nchi.

Mandhari yenye uwoto wa asili yenye rangi ya kijani kibichi na miti lililofunikwa majani mazito ya rangi ya kijani, huku barabara nyembamba ya vumbi, ikikatisha katika uwanja huo wa asili na anga la bluu likitamalaki kwa juu, taswira hii inaakisi utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya rangi ya kijani kibichi na mlima uliofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani huku anga likiwa na mawingu yanayolea. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye safu ya milima iliyofunikwa na uoto wa kijani kibichi huku miti mifupi ikiwa imetapakaa hapa na pale. Mandhari hii inaonesha utulivu wa mazingira na taswira ya nchi.

Taswira ya kuvutia yenye majani ya rangi ya kijani kibichi yakiwa katika ardhi tambarare, huku mawe yaliyopangika vizuri kwa asili yakionekana yakiwa yamekata tayari kwa ajili ya kuweka mvuto wa taswira, huku anga likiwa na mawingu machache meupe yanayoelea. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye miti mingi ya rangi ya kijani huku ardhi ikiwa imefunikwa na uoto wa asili wa majani ya kijani kibichi, na taswira ya mlima wenye theluji nzuri nyeupe inayotiririka ikiwa kwa mbali, taswira hii inaaakisi uzuri wa mazingira na utulivu wa mazingira.

Mandhari yenye miti mirefu iliyobeba majani ya kijani na ardhi kavu ikiwa imekatika katikati ya uoto huu, inayoashiria taswira ya nchi ikiakisi mazingira ya pori ambako wanyama wengi hupenda kuishi.

Mandhari safi na ya kuvutia yenye miti mingi iliyokoza rangi ya kijani na ardhi yenye rangi ya kijani kibichi, huku pundamilia wa rangi nzuri wakitembea kwa maringo juu ya ardhi hiyo, taswira hii inaakisi uoto wa aili na picha ya mazingira ya pori.

Twiga mrefu akiwa amesimama katikati ya kichaka chenye majani marefu ya rangi ya kijani kibichi. Huku miti ikiwa imetapakaa huku na kule na majengo marefu yakionekana kwa mbali. Taswira hii inaakisi uwiano uliopo kati ya pori na mazingira ya binadamu ya kawaida.

Mandhari ya kuvutia iliyo funikwa na majani mazito ya rangi ya kijani kibichi, huku miti ikitapakaa hapa na pale katika milima na mabonde haya . Taswira hii inaakisi uzuri wa mazingira na utulivu.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya rangi ya kijani kibichi na mchanga wa bahari wa rangi nyeupe, huku wanyama wakiwa wametulia kwa mbali chini ya vivuli vya miti hii na anga la bluu lisilokua na mawingu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira

Mandhari nzuri yenye mimea mbalimbali yenye rangi ya kijani, ikiwa imefunikwa na uoto wa asili wa rangi ya kijani kibichi, ikionesha mabonde na milima huku anga likiwa na rangi ya bluu na mawingu ya rangi nyeupe. Taswira hii inaakisi uzuri wa mazingira na utulivu.

Mandhari yenye udongo mkavu wa rangi nyekundu huku vichaka vya miti vikiwa vimetapakaa huku na kule na safu za milima zikiwa zimefunikwa na udongo mweusi. Huku anga likiwa lina mawingu kiasi ya rangi nyeupe. Taswira hii inaakisi utulivu wa mazingira.

Taswira ya mazingira yenye miti mikavu na na majani ya rangi ya kaki na anga la bluu lenye mawingu mengi meupe, huku safu za milima zikitanda kwa mbali. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye mto mkubwa, ukiwa na ndege mbalimbali wa rangi mbalimbali ikiwemo nyeupe na mti mrefu pamoja na pundamilia, vikipendezesha mandhari hii huku anga la bluu likiwa na mawingu kiasi ya rangi nyeupe, hii inaakisi utulivu wa mazingira na uzuri wa nchi.

Mandhari safi na ya kuvutia yenye uoto wa rangi ya kijani kibichi, huku miti ikiwa imesheheni rangi nzito ya kijani na anga likiwa liko kwa mbali, mandhari hii inaakisi utulivu wa mazingira na uzuri wa nchi.

Tembo mkubwa na mwenye afya nzuri akitembea katikati ya majani makavu huku miti mirefu ikiwa na majani mazito ya kijani na taswira ya mlima mrefu inayo angusha barafu zake chini, inayo akisi ubora wa mazingira na utulivu wake.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

Wakulima wawili wa jinsia ya kike, wakiwa wamemshikilia mbuzi mwenye afya nzuri aliyesimama shambani, akiwa mwenye nguvu na mwili uliojengeka vizuri. Hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa na nyama, na inaonyesha mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Mbuzi mwenye afya nzuri amesimama bandani akiwa anakula majani, akiwa mwenye nguvu na mwili uliojengeka vizuri. Hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa, nyama na kazi na inaonesha mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Mfugaji wa jinsia ya kiume akiendelea kuwapa chakula mifugo yake aina ya bata na kuku waliopo kwa wingi katika eneo la wazi, bata hawa hutumika kama chakula na pia mayai yao hutumika kama chakula au mfugaji anaweza kuyauza na kujipatia kipato.

Mfugaji amesimama nje ya banda la kuku akiwa ameshikilia kuku wawili mkononi, kuku wengine wakiwa wapo chini. Kuku hawa ni wakubwa wenye nguvu na wenye afya nzuri, hutumika kwa ajili ya mayai na nyama, ambazo hufanyika kama chakula auc biashara.

kuku wa rangi nyekundu wenye ukubwa tofauti wakiwa wanaonekana wenye afya njema wakiendelea kupata chakula katika vyombo vyao maalumu. Kuku hawa wamehifadhiwa vizuri katika banda lenye uzio wa mabati, kuku hawa hutumika kwa manyama na kitoweo nyumbani pia mayai yao hutumika kama chakula pia huuzwa dukani.

Kanga anatembea kwa utulivu akiwa na vifaranga vyake wadogo wote wakitafuta chakula ardhini, mazingira ni salama na yana nyasi fupi wakifugwa kwaajili ya nyama na mayai katika mazingira ya kufugia kijijini.

Kuku wengi wakiwa ndani ya mabanda makubwa yenye mpangilio mzuri, wamesimama wametoa vichwa juu wakiendelea kula wakionyesha afya bora. Mayai yamepangwa kwa usafi, tayari kwa kukusanywa kwa ajili ya chakula au mauzo ya biashara. Pia kuku hao hutumika kama chakula nyumbani na wengine huuzwa kwa ajili ya kipato.

Wafugaji waliovalia nguo nyeupe, wamesimama ndani ya banda la kuku wengi, wakubwa na wenye afya, waliopo ndani ya banda lenye uzio wa bati safi na lenye mazingira mazuri ya ufugaji wa kisasa, unaozingatia lishe bora ya kila siku.

Kifungashio cha mbegu, kilichobeba rangi ya njano na nyekundu na picha ya mimea iliyostawi vizuri inayoashiria ubora wa mbegu iyo, juu ya kifungashio kuna maandishi yanayosomeka (Simlaw) inayoashiria ubora wa mbegu hizi kwa ajili ya kilimo cha mazao.

Kifungashio cha rangi ya dhahabu, kijani na nyeupe kikiwa kimebeba picha ya mazao yaliyo stawi vizuri, juu ya kifungashio kuna maandishi yanayo someka "EASlDI" ikiwa ni alama yakuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi na mpangilio mzuri, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri, miche hii imepandwa kwenye udongo wa rutuba na kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika, mpangilio makini wa mashamba haya unaonyesha dhamila ya kupata mbegu bora kwa matumizi ya baadae ya kilimo.

kilimo cha kuzalisha mbegu bora inaendelea kwa ustadi kupitia mimea kijana kibichi iliyopangwa kwa hatua zaidi kila mtu alikuwa na nafasi ya kutosha, kwa ajili ya kukua vizuri miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji, mpangilio wa makini wa mbegu hizi unaonyesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu.

Katika kilimo cha kuzalisha mbegu bora, wakulima wamepanda miche michanga iliyopangwa kwenye miraba yenye nafasi ya kutosha, wakihakikisha kila mche unapata matunzo stahiki ikiwa ni pamoja na umwagiliaji, palizi, na ufuatiliaji wa ukuaji. Kijani cha miche kinadhihirisha afya bora ya mimea juu ya mbegu zitazokuja kupatikana kwa ajili ya kilimo kijacho.

Mbegu mbalimbali za mazao zimepangwa vizuri katika mifuko meupe, iliyopangwa nje ya duka. Mbegu hizi kama: maharage, ulezi, mtama na uwele, iko tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wakulima wanaokuja kununua kwa shughuli mbalimbali za kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua kila mti ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili kukua vizuri, miche hii imepandwa kwenye udongo rutuba na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji mpabgilio makini wa mbegu hizi unaonesha dhamira ya kupata mbegu bora kwa ajili ya kilimo kijacho.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri, miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba na pembeni kuna mipira inayosaidia umwagiliaji wa uhakika, mpangilio makini wa mbegu hizi unaonesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea iliyopandwa katika matuta maalumu katika hatua sahihi, kila mti unanafasi ya kutosha kwaajili ya kukua vizuri, miche hii imepandwa kwenye udongo wenye lutuba na pembeni kuna mipira inayosaidia maji kwaajili ya umwagiliaji, mpangilio makini wa miche hii unaonesha zamila ya kuapata mbegu zenye ubora kwaajili ya matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi ya bluu na rangi ya machungwa kikiwa na picha ya zao lililostawi vizuri inayoashiria ubora wa mbegu hiyo, juu ya kifungashio kuna maandishi yanayosomeka snova ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi ya dhahabu na rangi ya fedha, kikiwa na picha ya mimea iliyostawi vizuri inayoashiria ubora wa mbegu hii, juu ya kifungashio kuna maandishi yanayoelezea royo sidi ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia vyombo maalum vilivyopangwa vizuri na kuwekwa udongo wenye rutuba, mbegu hizi hupandwa kwa wakati na kumwagiliwa maji kupitia mipira maalum ambako inakuj akuto ambegu bora zinazotumika kwaajili ya msimu ujao wa kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukuwa katika vyombo maalumu. Miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba, mpangilio makini wa miche hii unaonyesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi ya dhahabu na kijani kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri unaoashiria ubora wa mbegu hii, juu ya kifungashio kuna maandishi yanayosomeka "EA seeds" ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu vilivyobeba rangi nyeupe na kahawia, zikiwa na picha za mazao yaliyostawi vizuri, inayoashiria ubora wa mbegu hio. Juu ya vifungashio kuna maandishi yanayosomeka "Vuna seed" ikiwa ni alama inayoaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia shamba kubwa na la kisasa, lenye mimea mbalimbali ya rangi ya kijani kibichi iliyopangwa katika makundi mbalimbali. Miche hii imepangwa kwenye udongo wenye rutuba na pembeni kuna mipira inayosaidia umwagiliaji. Mpangilio makini wa miche hii, unaonyesha dhamira ya kupata mbegu bora kwa ajili ya kilimo kijacho.

Kifungashio cha mbegu, kilichobeba rangi ya njano na kijani, na mmea uliostawi vizuri, inayoashiria ubora wa mbegu hiyo Juu ya kifungashio kuna maandishi yanayosomeka "simlo", ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo, cha kuzalisha mbegu bora.

Muhudumu wa jinsia ya kike amesimama mbele ya rafu zilizopangwa vifungashio mbalimbali, ambazo ni mfano wa dawa zinazopatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Mahali hapa ni muhimu kwa wakulima kwa kujipatia pembejeo mbalimbali kwa ajili ya mashamba yao na mifugo.

Aina mbalimbali za mbegu bora, zinazotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo, zikiwa zimepangiliwa vizuri kwenye vyombo vya plastiki vya rangi mbalimbali. Mbegu ni kama vile maharage, mtama, mahindi, ulezi na dengue. Zinatambulishwa Kwa vibandiko tofauti.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia miche michanga iliyopangwa katika makopo maalumu yaliyojazwa udongo wenye rutuba, mbegu hizi hukuzwa kwa njia za kisasa na kutoa mbegu bora ambazo zinatumika katika msimu ujao wa kilimo.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu vilivyobeba rangi ya kahawia vikiwa na picha ya mimea iliyostawi vizuri vinavyoashiria ubora wa mbegu hizo, juu ya vifungashio kuna maandishi yanayosomeka "vunaseed" ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kisasa cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia shamba kubwa, linalotumia teknolojia kwa ajili ya kukua. Makundi mbalimbali ya mbegu yamepangwa ili kutoa mbegu bora zinazokuja kutumika baadaye katika msimu wa kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora, kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa hatua. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imependwa kwenye udongo wenye rutuba, na pembeni kuna mbinu za maji zinzosaidia umwagiliaji wa uhakika. Mpangilio makini wa mashamba hayo unaonyesha dhamira ya kupata mbegu zenye bora wa hali ya juu, kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi ya kijani na rangi ya dhahabu ikiwa na picha ya mimea iliyostawi vizuri inachoashiria ubora wa mbegu hiyo, juu ya kifungashio kuna maandishi yanayosomeka "EA seed" ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi upitia mimea michanga ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua katika matuta, ikiwa na miche yenye nafasi za kutosha kwaajili ya kukua vizuri, miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba na pembeni kuna mipira ya umwagiliaji inayopitisha maji mpangilio makini wa mbegu hizi unaonesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu.

Vifungashio mbalimbali vya rangi ya kahawia, vilivyobeba picha ya mazao mbalimbali yalioyostawi vizuri, vinavyoashiria ubora wa mbegu hizi. Mbele ya vifungashio kuna maandishi yanayosomeka "Vuna seed" ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi ya kijani ikiwa na picha ya mimea iliyostawi vizuri inawashiria ubora wa mbegu hiyo, juu ya kifungashio kuna maandishi yanayosomeka "technisemi" ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi ya njano na kijani chenye picha ya mmea uliostawi vizuri kinachoashiria ubora wa mbegu hii, juu ya kifungashio kuna maandishi yanayosomeka "EA seeds" ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi ya njano na kijani kikiwa na picha ya zao lililostawi vizuri inayoashiria ubora wa mbegu hiyo. Juu ya kifungashio kunamaandishi yanayosomeka "EYASEED" ikiwa ni alama inayotumika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu, kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijamii kibichi iliyopangwa kwa hatua, kila mtu ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika. Mpangilio wa makini wa mbegu hizi, unaonyesha dhamira ya kupata mbegu bora kwa ajili ya kilimo kijacho.

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi nyeupe ikiwa na picha ya zao lililostawi vizuri inayoashiria ubora wa mbegu hii. Juu ya kifungashio kuna maandishi yanayosomeka "simlaw seed" ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa vizuri kwa hatua kwenye maboksi maalumu. Kila mche umepandwa kwenye udongo wenye rutuba. Mpangilio makini wa miche hii unaonesha dhamira ya kupata mbegu ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi ya njano na rangi ya kijani kikiwa na picha zao lililostawi vizuri kinachoashiria ubora wa mbegu hii, juu ya kifungashio kuna maandishi yanayosomeka "ia seed", ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi iliyopangwa vizuri katika ardhi yenye rutuba, miche hii imepangwa kwa ustadi na pembeni kuna mpira unaosaidia kumwagilia maji kwa matone, mpangilio huu wa mbegu unaonesha dhamira ya kukuza mbegu zenye ubora.

Vifungashio vyenye rangi nyeupe na rangi ya machungwa, huku ikiwa na picha ya mimea iliyo stawi vizuri na maandishi yanayo someka "STRAKE" ni mfano wa mbegu bora zinazopatikana kwa ajili ya kuendeleza kilimo na kutoa mazao yenye ubora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche imepandwa kwenye udongo wenye rutuba na pembeni kuna mipira inayosaidia umwagiliaji. Mpangilio wa makini wa miche hii unaonyesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya kilimo.

Vifungashio vyenye rangi ya kaki vikiwa vimeandikwa maneno "EA SEED" ikionyesha ubora na muonekano wake, unaoleta taswira ya mbegu zinazotegemewa na kuthaminiwa katika kilimo cha mazao ya shambani.

Kifungashio kilichobeba rangi mbalimbali zikiwemo njano na kijani na picha ya mazao yaliyostawi vizuri inayoashiria ubora wa mbegu hii, huku juu kikiwa na maandishi yanayosomeka simlo yakionyesha ubora wa mbegu katika kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora, kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi. Kila mche ukiwa una nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika. Mpangilio makini wa mbegu hizi unaonyesha dhamira ya kupata mbegu bora zenye ubora wa hali ya juu..

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi ya kijani na njano kikiwa na picha ya mmea ulio stawi vizuri unaashiria ubora wa mbegu hii. Juu ya kifungashio kuna maandishi yanayosomeka 'simlo seed' ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kisasa cha uzalishaji mbegu bora kikiendelea kwa ustadi katika udogno wenye rutuba, ambako mimea ya kijani kibichi ikiwa imepangwa kwa mpangilio mzuri, na mabomba ya umwagiliaji yakipitishwa katikati. Mpangilio huu unaakisi ubora wa mbegu zinazopatikana kwa aajili ya ubora wa kilimo.

Kifungashio cha rangi ya fedha chennye maandishi yanayosomeka ''simlaw'' na majani ya mimea yaliyostawi vizuri, yanayoashiria ubora wa mbegu hizi katika kilimo kwa ajili ya utoaji wa mazao mengi na yenye ubora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinachoendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kichanga iliyopangwa vizuri kwa hatua sahihi kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche imepandwa kwenye udongo wenye rutuba na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika. Mpangilio makini wa mbegu hizi unaonesha dhamira ya kupata mazao bora na wenye ubora wa hali ya juu.

Mbwa wa wa ukubwa na rangi tofauti, wamekaa na wengine wamesimama katika eneo la wazi, wakiwa na afya njema na manyoya yao yanang'aa. Muonekano wao unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya, kutoka kwa wataalamu wa afya ya wanyama.

Mbwa wa rangi na ukubwa tofauti wamekaa na kusimama katika eneo la wazi wakiwa na afya njema na manyoya yanayong’aa. Muonekano wao unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka katika wataalamu wa afya ya wanyama.

Mhudumu wa afya ya wanyama akiwa amesimama nje ya mabanda yenye wanyama kama mbwa, huku mbwa mwenye afya nzuri na manyoya ya kupendeza akiwa amesimama pembeni yake, watu hawa ni muhimu kwa ajili ya mimea kwani wanahakikisha afya na ustawi wa mifugo, kwa ajili ya wanyama wanatumika manyumbani na sehemu nyingine za kazi.

Muhudumu wa afya ya wanyama akiwa ameshikilia mbwa mkubwa mwenye manyoya angavu, aliyesimama katika eneo la wazi; akiwa na afya njema na manyoya yanayo ng’aa muonekanao wake unaashiria malezi bora na huduma staiki za kiafya kutoka katika wataalamu wa afya wa wanyama.

Mabanda ya mifugo yakiwa yametengenezwa kwa mpangilio mzuri, kwa kutumia mbao za kisasa kwa ajili ya kutoa hifadhi salama kwa wanyama mbalimbali, mazingira haya yanasaidia katika ufuatiliaji wa afya ya mifugo na utoaji wa huduma bora za kitiba.

Mbwa wakubwa na wadogo wa rangi tofauti, wamepangwa vizuri katika gari la wanyama, wakiwa wamefungiwa vizuri ili wasipate madhara. Hali hii inaonyesha umakini uliopo katika kuwatunza mbwa hawa na mifugo mingine, tayari kwa ajili ya kuwapeleka katika maeneo maalumu wanakoenda kukulia vyema.

Mabanda ya kisasa yaliyotengenezwa kwa mbao kwa ajili ya kuhifadhi mifugo ya aina mbalimbali. Mabanda haya ni imara na yanaruhusu upitaji wa hewa na mwanga wa kutosha kwa ajili ya kuimarisha afya na kujali afya ya mifugo hawa.

Muhudumu wa afya ya wanyama akiwa amemshikilia mbwa mkubwa mwenye afya nzuri na manyoya yanayo ng'aa. Hali hii ikidhihiridha umuhimu wa afya ya wanyama unao wasaidia hawa viumbe ambao wanatumika kama walinzi na viumbe wa kazi.

Wahudumu wa jinsia ya kiume waliovalia makoti ya kijani, wakiwapa maziwa tembo wadogo waliosimama katika ardhi kavu. Taswira hii inaonyesha afya yao inayovutia watalii wanaokuja kuangalia wanyama hao katika eneo hili, na kuongezea nchi kipato katika soko la utalii.

Ndovu amesimama juu ya ardhi kavu akila matawi mabichi akiwa wenye afya nzuri, na kwa nyuma kuna kundi la watu wakimuangalia kwa mbali. Eneo hili ni sehemu ya huduma za wanyama au kituo cha hifadhi.

Kima mwenye manyoya meusi amesimama juu ya udongo akitamaza mbele kwa umakini, mkia wake mrefu umenyooka nyuma na macho yake yanazunguka kila upande ya msitu. Ni mnyama pori mwenye tayadhari kubwa na wanaoishi maeneo ya msitu.

Kima mwenye manyoya meusi amesimama juu ya udongo akitazama mbele kwa umakini, mkia wake mrefu umenyooka nyuma na macho yake yanachunguza kila upande wa msitu, ni mnyama pori mwenye tahadhari kubwa na anaishi maeneo ya msituni.

Tembo akiwa amesimama juu ya ardhi kavu, akiwa ananyweshwa maziwa na mhudumu wa eneo hili, akiwa mwenye afya nzuri na nyuma kukiwa na kundi la watu wakimwangalia; eneo ni sehemu ya huduma za wanyama na kituo cha hifadhi.

Mamba wawili wakubwa wamelala kando ya maji miili yao mirefu ikiwa imetulia juu ya mchanga wa mtoni mwonekano wao wa kutisha unaonyesha nguvu na ukali ya wanyama hawa wa porini katika makazi yao ya asili.